Mimea midogo aina ya mboga yamepandwa kwenye mabomba ya plastiki. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaojulikana kama hydroponiki. Mfumo huu hautaji mchanga, bali maji yenye virutubishio.

Mimea imepandwa kwenye mabomba ya plastiki. Huu unaonekana kuwa mfumo wa kisasa wa kilimo unaojulikana kama haidroponiki. Mfumo huu hauhitaji mchanga bali maji yenye virutubishio.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa unaojulikana kama hydroponiki mimea huwa inapandwa kwenye mashimo katika mabomba haya mfumo huu hauhitaji mchanga bali maji yenye virutubishio.

Mimea midogo aina ya mboga inaonekana imepandwa kwenye bomba la plastiki. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaojulikana kama haidroponiki. Mfumo huu hauhitaji mchanga mbali maji yenye virutubisho.

Mimea tofauti yanaonekana yamepandwa kwenye mabomba meupe. Huu ni mfumo ya kisasa wa kilimo unaojulikana kama hidroponiki . Mfumo huu hauitaji mchanga bali maji yenye virutubisho.

Mimea aina ya mboga yamepandwa na kunawiri vizuri kwenye mabomba ya plastiki. Hii inaonekana kuwa mfumo wa kilimo wa kisasa unaojulikana kama hydroponiki. Mfumo huu hauitaji mchanga, bali maji yenye virutubishio.

Mimea aina ya mboga inaonekana ikiwa imepandwa kwenye mabomba ya plastiki. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaojulikana kama hydroponiki. Mfumo huu hauhitaji mchanga, mbali maji yenye virutubishio.

Mimea inaonekana imepandwa kwenye bomba ya plastiki ambayo yamepangwa kwenye mistari mirefu. Hii inaonekana kuwa mfumo wa kilimo wa kisasa unaojulikana kama haidroponiki. Mfumo huu hautaji mchanga bali maji yenye virutubisho.

Mimea midogo aina ya mboga yamepandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyo wima mfumo huu ni wa kilimo wa kisasa unaojulikana kama haidroponiki. Mfumo huu hauitaji mchanga bali yenye virutubishio.

Mimea ambayo imepandwa kwenye vikasha vikubwa vyeupe vimestawi na kunawiri. Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa ujulikanao kama hidroponiki . Mfumo huu hauitaji mchanga bali maji yenye virutubishio.

Mimea inaonekana ikiwa imepandwa kwenye mabomba ya plastiki ambayo yamepangwa kwenye mstari mirefu. Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasaunaojulikana kama haidroponiki .Mfumo huu hauitaji mchanga mbali maji yenye virutubisho.

Mimea aina ya mboga imepandwa kwenye bomba ya plastiki. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaojulikana kama haidroponiki. Mfumo huu hauitaji mchanga bali maji yenye virutubisho.

Mimea aina ya mboga yanaonekana yamepandwa kwenye bomba nyeupe. Hii inaonekana kuwa mfumo wa kisasa wa kilimo unaojulikana kama hydroponiki. Mfumo huu hauhituji mchanga bali maji yenye virutubishio.

Mimea aina ya mboga yanaonekana yamepandwa vizuri kwenye mabomba mfumo huu ni wa kisasa wa kilimo unaojulikana kama hydroponiki mfumo huu hauhitaji mchanga bali maji yenye virutubishio.

Mimea aina ya mboga inaonekana imepandwa kwenye mabomba ya plastiki. Mabomba haya yamepangwa kwenye mistari mirefu. Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa unaojulikana kama haidroponiki. Mfumo huo hauhitaji mchanga bali maji yenye virutubishio.

Mimea inaonekana imepandwa kwenye mabomba meupe ambayo yamewekwa kwenye mistari mirefu. Mfumo huu ni wa kisasa unaojulikana kama hidroponiki . Mfumo huu hauitaji mchanga bali maji yenye virutubishio.

Mimea michanga yamepandwa kwenye mabomba meupe. Huu ni mfumo wa kisasa unaojulikana kama haidroponiki . Mfumo huu hauitaji mchanga bali maji yenye virutubishio.

Mimea aina ya mboga inaonekana imepandwa kwenye kasha la plastiki. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaojulikana kama hydrophoniki. Mfumo huu hauitaji udongo mbali maji yenye virutubishio.

Mimea midogo imepandwa, kwenye kasha za plastki. Huu unajulikana kama mfumo wa kisasa wa haidroponiki. Mfumo huu hauhitaji mchanga, mbali maji yenye virutubisho.

Shamba kubwa limejaa mimea inayojulikana kama mahindi, mkulima anaonekana akitembea pengine anaangalia jinsi mimea inavyokua. Mimea hii hupandwa kwa wingi hasaa sehemu mvua hunyesha sana.

Hili ni shamba kubwa ambalo limejaa kabeji, kabeji haya tayari yamekuwa na kustawi vizuri kwenye mistari mirefu. Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone, unaonekana ukipita katikati ya shamba. Mfumo huu hutumika hasa, katika sehemu ambayo maji haipatikani kwa urahisi.

Ng'ombe wa maziwa wamepangwa kwa mstari mmoja wakila kwenye mashine maalum. Kila ng'ombe amefungwa kwa utaratibu ili waweze kula kwa utulivu. Mazao ya mifugo kama maziwa hutokana na mpangilio huu bora wa ufugaji.

Hili ni shamba kubwa ambalo mimea aina ya chai imepandwa. Mimea hii hupandwa hasa katika sehemu ambayo ina mvua mingi. Mimea hii huwa inatumika sana nchini Kenya na mingine pia huuzwa katika nchi zingine.

Nguruwe wengi wamefungiwa ndani ya banda kubwa. Wamepangwa kwenye vizimba virefu pande zote mbili za njia kuu. Nguruwe hawa wanaonekana wakiwa wamejazana sana. Hii inaashiria mfumo wa ufugaji wa kisasa wa biashara.

Hii ni shamba kubwa ambayo imepandwa nyanya. Nyanya hizi zimemea vizuri na kustawi. Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone unaonekana ukipita katikati ya shamba. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji ni adimu.

Hili ni shamba kubwa ambalo limejaa mananasi. Mananasi haya yamepandwa kwenye mistari mirefu na yamestawi na kunawiri tayari kuvunwa. Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu na safi.

Ng'ombe wa maziwa wamepangwa kwa mstari moja wakila kwenye mashine maalumu. Kila ng'ombe amefungwa kwa utaratibu ili waweze kula kwa utulivu. Mazao ya mifugo kama maziwa, hutokana na mpangilio huu bora wa ufugaji.

Hili ni shamba kubwa ambalo limejaa mboga ya aina ya sukuma wiki. Mboga hii imepandwa vizuri kwa mstari mrefu. Mimea hii tayari imekuwa na iko tayari kuvunwa, ili kuweza kuuzwa au kunywa nyumbani.

Mimea michanga inayoonekana kuwa mboga imepandwa kwenye shamba. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umepita katikati. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji ni ya ndimu.

Hili ni shamba kubwa ambalo tunaona mimea aina ya mboga yamepandwa na yamenawiri vizuri na kustawi. Tunaona mfumo wa umwagiliaji maji wa matone ambao umetumika. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji haipatikani kwa urahisi.

Mimea midogo inaonekana imepandwa shambani uku mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa katikati. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji ni adimu na haipatikani.

Mimea inaonekana imepandwa shambani na yameweza kuchipuka na kunawiri vizuri. Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone umetumika. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji hayapatikani kwa urahisi.

Mimea inaonekana imenawili na kustawi vizuri kwenye mistari mirefu. Mfumo wa umwagiliaji wa maji matone umetumika. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji hayapatikani kwa urahisi.

Mimea michanga inaonekana imepandwa shambani. Huku yananawiri vizuri. Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone umepita katikati ya mimea haya. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji haipatikani kwa hurahisi.

Mimea inaonekana imepandwa kwenye shamba huku mengine tayari yameanza kuchipuka. Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone umetumika. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji haipatikani kwa urahisi.

Hili ni shamba kubwa ambalo tayari limelimwa, tunaona mfumo wa umwagiliaji maji wa matone, ambao umewekwa shambani mzima. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji haipatikani kwa urahisi. Hapa tunaona shamba hili linawekwa tayari kwa upanzi.

Mimea midogo imepandwa shambani huko mfumo wa umwagiliaji maji wa matone umepita katikati ya shamba. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji hayapatikani kwa urahisi.

Mimea michanga aina ya mboga, yanaonekana yakiwa yamepandwa, huku mfumo wa matone unaonekana ukipita kando ya mboga hizi. Mfumo huu hutumika hasaa katika sehemu ambayo maji ni adimu.

Mimea midogo imepandwa vizuri kwenye shamba kwenye mistari mirefu. Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone umepita katikati. Mimea hii inaonekana ikistawi na kunawiri vizuri. Mfumo huu hutumika hasa sehemu ambayo maji ni ya ndimu.

Mimea ambayo yanaonekana kuwa mahindi, yamepandwa shambani. Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone umetumika. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji haipatikani kwa urahisi.

Mimea inaonekana imepandwa shambani huku mfumo wa umwagiliaji maji wa matone umepita katikati. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji ni nadimu na haipatikani kwa urahisi.

Mimea iliyopandwa shambani inaonekana ikikuwa na kustawi vizuri. Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone umetumika. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji haipatikani kwa urahisi.

Bustani ndogo inaonekana ikiwa na mimea michanga iliyopandwa. Mfumo wa matone umewekwa karibu na mimea hili kuwapa maji. Mfumo huu hutumika hasa sehemu ambayo maji ni ya ndimu. Kuna uzio mweupe nyuma unaoashiria eneo la nyumbani.

Mimea aina ya mboga inaonekana imepandwa shambani yanastawi na kunawiri vizuri. Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone unaonekana umetumika. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji haipatikani kwa urahisi.

Mimea aina ya mboga imepandwa shambani kwa mstari mrefu. Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone umewekwa katikati ya mimea hii. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji haipatikani kwa urahisi.

Mimea midogo aina ya mboga ya sukuma wiki. Yanaonekana yakiwa yamepandwa vizuri kwenye mistari mirefu shambani. Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone unaonekana ukipita katikati ya mimea hizi. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji ni yadimu.

Mimea aina ya mboga yamepandwa kwenye shamba na yamenawiri na kustawi vizuri. Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone umetumika. Mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji hayapatikani kwa urahisi.

Mimea aina ya mboga inaonekana imepandwa kwenye shamba kwenye mistari mirefu mfumo wa umwagiliaji maji wa matone unaonekana ukipita katikati ya shamba mfumo huu hutumika hasa katika sehemu ambayo maji haipatikani kwa urahisi.